Nawaona wavulana walioketi wakiwa wameizunguka meza. Wana kompyuta ndogo za kupakata. Mmoja ameivalia kifaa cha kupokea sauti kinachobanwa kichwani.

Picha linaonyesha kijana mdogo ambaye ametabasamu. Ameketi mbele ya kompyuta ndogo ya kupakata. Kichwani ana vipokea sauti vinavyobanwa kichwani na kwenye mikono ana kalamu na nyuma kuna maua ambavyo vinaonekana kwa umbali.

Ninaona msichana aliyeketi mbele ya kompyuta ndogo ya kupakata. Mbele zaidi ninaona vitabu ndani ya begi ndogo, msichana huyu ameshikilia penseli anayotumia kuandika kwenye daftari lake.

Ninaona waogeleaji wanaojitayarisha kuingia kwenye bwawa la kuogelea, nyuma yao kuna makocha wao wanaowapimia saa, waliovalia juba na mashati zi nyeupe na pia, wamevalia surwali fupi na ndefu. Kwa umbali pia naona myavuli vya kutulia na viti vya watu kukalia vya samawati.

Picha hili linaonyesha chumba cha mafunzo. Kuna viti ambavyo vimepangwa kwenye masaafu na laini ambavyo vina mahali maalum pakuandikia. Pia kuna madirisha makubwa vya kupitisha mwangaza kwenye chumba ya sakafu yake ni laini ili kuwezesha kupita kwa wanafunzi.

Nawaona washichana watatu. Mmoja amekalia kitanda cha orofa maalum ya staha. Mwingine amejilaza kwa lile la chini. Kwa umbali ninaona begi zao kwenye ukuta.

Nawaona vijana wanaotumia simu zao za utelezi huku mikononi wameishikilia barakoa. Mmoja kijana ametabasamu pamoja na msichana. Mwingine anakaa kuwa wa dini ya ki-islamu.

Ninamuona msichana aliyekalia kiti cha magurudumu, pia ninamuona msichana huyo ameshikilia vitabu. Kando yake kuna msichana na wavulana wawili wanaokaa wakisemezana. Kwa umbali ninaona rafu ya vitabu iliyojawa na vitabu.

Ninawaona wavulana wawili, mmoja amekalia kiti cha magurudumu mwingine ameshikilia gitaa na kuna matari mbele yao pamoja na marimba ambazo ni ala za miziki.

Ninawaona wasichana wawili walio keti mbele ya kompyuta ndogo za kupakatwa. Pia naona nyuma yao kuna mwelekezi anayewaelekeza, msichana mmoja amevalia kipokea sauti kinachobanwa kichwani. Kwa umbali ninaona mvulana ambaye ameketi mbele ya kompyuta ndogo ya kupakata.

Namuona kijana ambaye ameketi mbele ya msichana. Msichana huyo amekalia kiti cha mbao. Amevalia miwani mieusi, na pia kijana huyu amejielekezea mikono yake.

Namuona mwalimu aliyevalia miwani amekalia kiti kidogo cha watoto cha mbao. Kwa umbali ninaona stuli kirefu. Mbele ya mwalimu huyu kuna mwanafunzi ambaye anaandika kwenye vigoda vya kuandikia.